Muonekano wa nje wa jengo zuri linalomilikiwa na eco bank, lilionakishiwa kwa rangi ya bluu, huku pembeni kukiwa na magari mawili moja likiwa jeusi na lingine lekundu kwa nje

Muonekano wa nje wa programu ya benki aina ya "standard chartered", wenye kuonyesha sehemu ya kuingia katika akaunti, kufungua akaunti, sehemu ya msaada na sehemu ya mahali kwa ajili ya huduma wanazitoa, ikiwa na picha ya pundamilia.

Muonekano wa mbele ya sehemu inayojihusisha na uuzaji wa magari kampuni ya "Hyundai". Huku ndani yake kukiwa na magari, yakiwa yamepangwa katika mstari mmoja.

Mpangilio mzuri wa dhamani za ndani aina ya meza viti vya kukalia aina ya masofa vilivyonakshiwa na kurembwa vizuri tayari kwaajili ya kuuzwa

Samani aina ya kitanda kilicho tengenezwa katika muonekano wa kisasa na kunakishiwa kwa urembo wakuvutia kikiwa pamoja na chaga zake, huku pembeni kukionekana na mtu akiendelea na matengenezo ya samani zingine.

Samani aina ya meza, iliyowekwa katika sakafu ya kawaida, juu yake kukiwa na stuli mbili. Mkono wa kushoto kukiwa na boksi na mlango wa kijani ulio wazi.

Chumba kikubwa kilichorembwa katika muonekano wa kisasa wa kuvutia, ambacho hutumika kupokea watu tofauti tofauti katika maeneo ya hoteli.

Mwonekano wa duka linalojihusidha na uuzaji wa bidhaa aina ya viatu, vilivyopangwa katika mistari tofautitofauti, mizuri na ya kuvutia kwa ajili ya kuuzwa.

Muonekano wa nje wa jengo la supamaketi, linalomilikiwa na "HOODMART", lilionakishiwa kwa mabango mbalimbali ya bidhaa zinazopatikana, huku milango yake ikiwa wazi na bidhaa zikiwa zimepangwa vizuri kwa nje.